Kwenye duka hili la M-PESA na la kuuza vitu vya kukula, maji yamepangwa hapo na chupa na nje kuna bodaboda imeekwa hapo. Kando kuna mlango wa geti wa kuingia.

Baba huyu amesimama kwa dirisha. Ndani kuna mtu ameketi na ni kama anamwuuzia maziwa. Nje ya mlango kuna ndoo zimeekwa hapo kando na kuna duka la M-pesa.

Mama huyu amesimama nje ya duka hili, amevaa buibui na amejitanda kabisa. Ako na kibeti kwa mkono wake, mbele kuna boksi.

Kwenye soko hili watu wamefurika, kuna muuzaji ameshika tomato zimepangwa kwenye maboksi, kuna magari kando, kuna mikokoteni za kubeba vitu.

Nje ya maduka haya kuna mtu mmoja amesimama wengine wameketi wanauzwa bidhaa tofauti tofauti, kuna ndizi, machungwa, mbele kuna tukutuku inayotembea na matatu, kando kuna maghorofa marefu marefu.

Ndani ya chumba hiki cha maonyesho kuna gari zimepangwa aina tofauti, taxi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mbele kuna ukuta umepakwa rangi na mabati kando yake.

Hao wawili wamesimama wamesalimiana, mmoja anapeana ufunguo, mbele kuna gari nyeupe limesimama, baba mmoja amesimama amevaa suti ya rangi ya bluu.

Kwenye soko hili wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna ndizi, machungwa, melon , mananasi, maembe na kadhalika. Kuna vibanda vimefunikwa kwa vyandarua, watu wengine wameketi na kusimama.

Ndani ya chumba hiki cha maonyesho, kuna gari la texi limepakwa rangi nyeupe. Kuna ukuta mkubwa sana na mataa yanayomulika mahali hapa.

Kwenye mwavuli huu mkubwa, chini yake kuna troli la mayai. Mbele kuna magari madogo mawili. Kuna vibeti viko hapo juu na nguo za watoto kwenye vibanda hivyo.

Mkono huu umeshikilia noti mbili za elfu moja na simu iko hapo imeandikwa. Kando kuna benchi na kidude kimechorwa maandishi ya Mpesa.

Noti hii ni ya shilingi elfu moja ya Kenya. Imeshikiliwa na mtu. Mbele kuna tarakilishi.

Ndani ya chumba cha maonyesho, kuna magari tofauti tofauti. Kuna maua yako hapo kando, na madirisha ya vioo.

Gari hili la matatu limeekwa kando limepakwa rangi nyeupe. Mbele kuna mti wa stima umepita na waya zake. Kuna kichaka kikubwa chenye matawi ya rangi ya kijani na miti miti kando.

Ndani ya chumba hiki cha maonyesho, kuna gari limewekwa hapo aina ya Range Rover nyeusi. Kando kumepakwa rangi nyeupe kwa ukuta. Mbele kuna shelf zimepangwa na meza na kiti cha kukalia.

Kwenye soko hili wababa kwa wamama wamejumuika wengine wameketi wanauzia watu vitu na wengine wamesimama. Kuna machungwa, tomato , mboga na vitu kadhalika kadhalika. Kando kuna hema, kuna vibanda.

Wanaume kwa wanawake wamejazana kwa soko hii, kunauzwa machungwa, ndizi, viazi, mboga. Kando kuna bahari kubwa na miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani, na vibao vimeandikwa maandishi na majumba.

Ndani ya duka kuu hili likubwa, kunauzwa bidhaa tofauti tofauti. Wamama hawa wawili wamesimama wakiangalia bidhaa wanazotaka kuchukua na wengine wako kando .

Kwenye picha hii kumeandikwa mwanaume amekunja mikono yake amevalia kofia anacheka na tai, kando kumeandikwa maandishi ya maandishi makubwa na madogo.

Kwenye chumba hiki, kuna mhudumu ameketi anahudumia watu, Kuna mama mmoja amesimama amevaa nguo nyeupe na kibeti cheusi. Mwingine amevaa sketi nyeusi na shati ya rangi la waridi na mmama mmoja amesimama amevaa rinda nyeusi.

Mkono umewekezwa kwenye pesa ya noti shilingi mia mbili kando kuna hamsini, shilingi ishirini, mbele kuna kitu ya rangi ya kijani.

Wamama hawa wemeketi wengine wamesimama, mmoja amevaa buibui na amejisanda kwenye uso. Katikati kuna bidhaa zinazouzwa. Kuna viazi, tomato, hahindi, ndizi, kabeji na kadhalika.

Viatu hizi aina tofauti zimepangwa juu ya meza zinauzwa. Mbele kuna mama ameketi, anauza nguo za mtumba kama sweta, mashati. Kando kuna watu wamejazana.

Soko hili kunauzwa mitumba aina tofauti tofauti, mbele kuna mama mmoja amesimama hapo, amevalia nguo ya kijani, mbele kuna vibanda vingine.

Ndani ya chumba cha maonyesho hichi kumepangwa magari. Ya mbele ni ya rangu nyeusi yakifuatana kwa laini. Inje kuna pia magari yamepangwa na kuna minazi mirefu na kuna majumba kando kando hapo.

Mazingira haya tunaona kuna magari yameegeshwa kando. Katikati kuna watu wamesimama. Mbele kuna hema zimewekwa. Kando pia kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani na nyasi za rangi ya kijani.

Picha hii imechorwa magari matatu nyeupe, nyekundu na ya machungwa, kando kumeandikwa maandishi makubwa makubwa ya kuonyesha jinsi utakavyolipia gari hili.

Mwanaume huyu mwenye amevaa suti nyeusi na shati nyeupe ameshikilia gari kwa nje, kando kuna maghorofa.